Duka la miwani lina miwani mingi ya jua na glasi za macho zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kuta zimebambwa kwa mabango makubwa yenye picha za watu wakiwa wamevaa miwani.

Makoti, mikoba na pochi zimepangwa vizuri kwenye rafu. Bidhaa hizi zenye mtindo tofauti zinavutia macho zikiwa na rangi na mapambo ya kupendeza kwa ajili ya wanawake.

Ndani ya duka, vibonzo vinne vimevalia nguo za kiume maridadi. Suti na mashati vimepambwa kwa baluni nyekundu zikionyesha mpangilio mzuri bidhaa na offer ya shilingi elfu tatu.

Duka la nguo la Vivo limefunguliwa likionyesha mavazi mbalimbali kwa ajili ya kuuza. Mabango ya ofa ya asilimia thelathini yanavutia wateja yakionyesha punguzo kubwa la bei.

Duka la nguo la LC Waikiki linaonekana likiwa na mabango ya mauzo. Ndani, nguo zimepangwa vizuri kwenye rafu na vionyesho vya wanikini zikionesha mbalmbali.

Duka la nguo limejaa mashati na suruali zilizopangwa kwa mistari mirefu, mabango ya punguzo la bei yameonekana yakivutia wanunuzi.

Shati mbalimbali za kiume zimepangwa kwenye meza. Bango kubwa la sale lenye punguzo la asilimia hamsini na tano linaonekana wazi likivutia wanunuzi.

Duka la kisasa lina nguo maridadi zilizopangwa vizuri. Mavazi yameambulishwa kwenye vibandiko na kuwekwa kwenye rafu ,huku mapambo na mimea vikiongeza uzuri wa nafasi.

Katika duka la nguo, mannequins zimepangwa kwa safu ndefu zikionyesha mitindo tofauti ya mavazi. Nguo za rangi mbalimbali ikiwemo fulana, suruali na mashati zimevalishwa kwenye mannequins hizo.

Duka la nguo linaonyesha mavazi maridadi ya kike. Vidoli vimevalishwa magauni na suti za rangi mbalimbali. Mirosa Classy Collections inatoa mitindo ya kisasa.

Mikanda mbalimbali ya ngozi imening'inizwa kwa mpangilio, ikiionyesha rangi tofauti kama kahawia, nyeusi na samawati. Kila mkanda una ukufu wake wa chuma.

Ndani ya duka, kofia nyingi za maridadi zimepangwa kwa umaridadi kwenye vimihimili. vimetengenezwa kwa rangi na mitindo tofauti, zikiwemo kofia kubwa za huwani, kofia za majani, na kofia nyeusi.

Duka la nguo limejaa nguo mbalimbali za kiume zilizopangwa vizuri. Nguo zimetundikwa kwenye reki na kuwekwa kwenye rafu zikionyesha rangi na mitindo tofauti.

Ndani ya duka la nguo. Nguo nyingi zenye rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye reki upande wa kushoto. Vidoli kadhaa vimevalishwa mavazi maridadi yenye chapa ya kiafrika huku wateja wengine wakiwa nyuma.

Fulana nyeusi yenye mchoro wa mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu aliyevaa jezi nambari tatu imetundikwa miongoni mwa nguo nyingine katika duka lenye mandhari ya kisasa.

Shuguli nyingi za biashara zinaendelea ndani ya duka la kisasa lenye bidhaa mbalimbali. Viatu vimepangwa kwenye rafu, zilizowashwa vizuri.

Duka kubwa la nguo limepangwa kwa utaratibu, likiwa na taa nyingi zinazong'aa. Nguo za wanaume na wanawake zimeonyeshwa kwenye rafu zikiwapa wateja chaguo mbalimbali.

Miwani ya jua zimetundikwa kwa mpangilio kwa safu kadhaa kwenye reki ya maonyesho ndani ya duka . Mchanganyiko wa miundo wa kisasa na rangi mbali mbali unaonesha aina tofauti ya mitindo inayolengwa na wateja.

Soko la nguo na viatu limejaa bidhaa mbalimbali, mifuko, nguo za kike na viatu vimepangwa kwa usati kwenye stendi zikivutia wanunuzi mbalimbali.

Duka la nguo limepangwa vizuri. Kuna koti na mashati yaliyopigwa chapa na tisheti zilizo na mapambo mekundu zilizotundikwa ukutani.

Nguo nyingi, za mitumba, zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Kuna jaketi, sweta na masharti ya rangi tofauti. Zimekusanywa kwa wingi zikisubiri wateja.

Nguo za ndani za wanaume zimepangwa vizuri kwenye rafu. Pakiti kadhaa za nguo za ndani za pamba zinaoneshwa zikiwa na nembo ya chapa. Rafu nyingine zinaonesha nguo za ndani za kike nyuma.

Nguo na mifuko ya shule imeonyeshwa katika duka, zikiwa zimepangwa vizuri kwenye vibandiko na rafu. Tishati za rangi tofauti zinaning'inia huku bei ya shilingi 150 ikionyesha thamani.

Kwenye duka kubwa, nguo za aina mbalimbali zimetundikwa kwenye rafu na stendi. Rundo la nguo linaonekana likipangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hifadhi ya nguo imejaa nguo za mitindo mbalimbali, ikiwemo tisheti na mashati zilizopangwa kwa ustadi kwenye vibandiko. Duka hili la MRP linawapa wateja chaguo nyingi za mavazi.

Gari la abiria ndogo, aina ya Toyota limesimama kwenye barabara ya vumbi . Liko mbele ya jabali kubwa la udhurungi na mlima.

Gari nyeusi aina ya Honda limesimama kwenye eneo la maegesho. Nambari ya usajili za Kenya inaonekana wazi mbele.

Gari ndogo jeupe aina ya suzuki alto limesimama barabarani. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele.

Majengo ya basi yanajengwa kiwandani yakiwa na sehemu za mbele za rangi ya njano na nyeupe. Uzalishaji unaendelea kuashiria maendeleo katika sekta ya magari nchini.

Gari nyeusi aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Magari mengine yanaonekana yameegeshwa kwa mbali huku majengo na miti ikiwa nyuma.

Magari meupe mawili likiwemo gari la kifahari la michezo yameeegeshwa mbele ya jengo lenye ishara hali refu. Alama za jano za kuengesha zinaonekana chini.

Ndani ya gari kuna viti vya abiria vilivyopangwa vizuri. Madirisha yamefunguliwa yakionyesha mandhari ya nje. Gari linaonekana kuwa tayari kwa safari ndefu.

Magari mapya yamepangwa kwa safu katika chumba cha maonyesho cha magari. Mwangaza wa jua unapenya kupitia madirisha makubwa ukiangazia rangi mbalimbali za magari.

Katikati ya chumba cha kuonyesha magari ya Nissan kuna dawati la mapokezi na wateja wakihudumiwa. Magari mapyya yamepangwa kwa ustadi yakisubiri wamiliki wao wapya.

Bustani imejaa watu na magari chini ya anga safi. Watu wengi wamesimama na wengine wamekaa kwenye nyasi wakifurahia mazingira. Magari kadhaa yameegeshwa nyuma yao, kukiwa na miti mirefu upande mmoja.

Trela ya kubeba magari imebeba magari matatu. Gari jeusi la kifahari kilimo mbele linafuatwa na magari mengine. Trela hii inatumika kusafirisha magari kwa urahisi.

Gari la kisasa aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo la wazi, likizungukwa na nyasi na miti michache. Magurudumu yake yanang'aa na miwani meusi yanaongeza urembo.

Gari aina ya subaru hotback la rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo mbele ya ua wa chuma. Kuna mwanga mkali wa jua, nambari za usajili wa Kenya zinaonekana wazi mbele.

Lori la manjano limejengwa kwa mdhumuni ya kusafirisha magari. Limebeba magari kadhaa meupe na mekundu. Lori hili la kisasa lina sehemu mbili za kubebea magari zikionyesha uwezo wake wa kubeba mzigo mzito kwa ufanisi.

Gari dogo la abiria aina ya vani limesimama mbele ya vilima. Inaonekanaliko tayari kwa safari, labda likisafirisha watalii au abiria katika eneo lenye mandhari nzuri.

Gari la abiria limeegeshwa kando ya barabara huku miamba mikubwa ikionekana nyuma. Gari limeonekana kuwa tayari kwa safari labda likielekea kwenye eneo la kitalii.

Mwanaume mweusi amevaa suti akisimama karibu na gari jeusi la kifahari. Anaonekana akilikagua kwa umakini ndani ya chumba cha maonyesho. Magari mengine yanaonekana nyuma.

Gari dogo la abiria lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari hilo lina nembo na maandishi Progressive. Nambari ya usajili wa Kenya inaonekana wazi mbele.

Viti viwili vya nyuma vinaonekana wazi ndani ya gari. Viti ivyo vina rangi ya kijivu na vimetegenezwa kwa kitambaa. Kuna sehemu ya kuwekea mikono katika viti ivyo.

Gari la manjano limetawala mbele, likiwa na milia mieusi upande wake. Limeegeshwa kwenye eneo la nyasi karibu na ukuta. Nambari za usajili za Kenya zinaonekana wazi mbele.

Gari dogo aina ya mini limepaki kwenye ardhi yenye matope, likiwa na rangi angavu ya chungwa. Magurudumu yake meusi na muundo wa zamani unalifanya livutie macho.

Gari jeusi, limeng'aa likiwa limewekwa ndani ya chumba cha manonyesho. Muundo wake wa kifahari na taa zenye kung'aa zinavutia macho.

Gari la kifahari limesimama kwenye nyasi likiwa na rangi ya kijivu isiyokolea. Magurudumu yake makubwa yanaonekana wazi yakionyesha muudo wake wa kisasa.

Ndani ya gari ya Subaru, husukani unaonekana mbele ukiwa na nebo ya Subaru katikati .Redio imewashwa huku spidomita na vifungo vingine vikiwa vimepangwa.

Muuza magari anawaeleza wateja wake kuhusu magari yaliyopo akiwa na kompyuta kibao mkononi. Wanandoa wanazingatia maelezo anayotoa huku magari mengine yakipangwa nyuma yao.

Magari mapya yamepangwa kwa safu ndefu yakionyesha miundo na rangi tafauti. Taa zao za kisasa zinakaa zikisubiri wamiliki wapya au kuonyeshwa sokoni.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja wa nyasi yakiwemo Isuzu na magari mengine meusi na meupe. Mandhari ina miti michache ikionyesha eneo la nje lenye shughuli.

Onyesho la magari linaendelea na magari mapya yamepangwa kwa safu ndefu yakingoja wateja , muuzaji anaonekana akizungumza na wanandoa labda akielezea sifa za gari fulani.

Mtazamo wa karibu unaonyesha injini ya gari ikiwa wazi. Vipengele mbali mbali vya injini kama vile battery nyekundu, viungio na waya vimepangwa vizuri.

Magari yamepangwa kwa mstari moja kwenye eneo lenye majani huku mtu mmoja akielekea kunyakagua madhari ya miti na vichaka kwenye nyuma yanaashiria mazingira ya kijiji. Magari yamepangwa kwa mstari moja kwenye eneo lenye majani, huku mtu mmoja akielekea kuyakagua. Mandhari ya miti na vichaka kwenye nyuma yanaashiria mazingira ya kijiji.

Gari jeupe aina ya vani limeegeshwa barabarani, linaonekana ni basi dogo au matatu likisubiri abiria au likiwa linamaliza safari.

Maegesho ya wazi yamejaa watu na magari wengine wakiwa wamesimama na wengine wakipumzika kwenye nyasi. Eneo hili lina miti michache na linaonekana kua mahali pa mkutano au tukio.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa ndani ya duka la magari likionyesha muundo wake maridadi. Taa za dari zinaangazia gari hilo likiwa na rimu za kuvutia.

Katika soko meza imejaa rundu la viatu vya aina mbali mbali vinavyouswa. Baadhi vya viatu vimepangwa vizuri huku vingine vikiwa vimetawanyika. Kwenye ubao pei ya shillingi mia mbili imeandikwa.

Soko la bidhaa za kithamaduni lime jaa shanga, mikanda na mapambo mengine. Bidhaa hizi zimepangwa kwa kuvutia kwenye vipanda vya mbao.

Viazi, viazi vikuu na viazi vitamu vimepangwa kwenye vikapu na ndoo sokoni. Bidhaa hizi za mizizi zimetayarishwa kwa ajili ya kuuzwa.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za ufundi na na vyombovya nyumbani vina watu wanauza na kununua katika vibanda vilivyopabwa. Mazingira yamejazwa na shughuli za kibiashara na rangi tele.

Masanduku yaliyojaa nyanya yamepangwa kwenye soko. Wafanyabiashara wanajishughulisha na kupanga bidhaa zao, huku wateja wakiwa wameonekana kwa mbali.

Nguo za rangi tofauti zimetundikwa kwa mpangilio kwenye vibanda vya soko lenye shughuli nyingi. Wanunuzi wanazunguka wakichagua bidhaa huku wauzaji wakihudumu kwa ustadi na kwa msisimko wa kibiashara.

Vitamba vingi vyenye rangi na michoro tofauti vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu. Kuna vitamba vya Kitenge na vitenge vingi vya kiafrika.

Soko lenye bidhaa mbali mbali za ufundi na nguo limejaa wanununuzi na wachuuzi. Watu wanatazama na kuchagua bidhaa zikiwemo: shang'a, mikufu na vitamba vya Kiafrika.

Vito vingi vya dhahabu hasaa pete za masikio vimependeza. Zimetengenezwa kwa ufundi wa hali ya juu na zina muundo wa kipekee. Baadhi zimeundwa kama ramani ya afrika, huku zingine zikiwa na maumbo mbali mbali.

Jengo la soko la jiji limepambwa kwa rangi mbalimbali, likionyesha uzuri wa sanaa ya mtaani. Watu wanatembea mbele ya soko, wakionyesha shughuli za jiji.

Matunda na mboga nyingi zimepangwa kwa wingi kwenye soko. Nyanya nyekundu, pilipili hoho zenye rangi tofauti na vitunguu zimeonekana wazi.

Rundo la vitunguu jekundu limepangwa katikati ya viazi na nyanya, zote zikiuzwa sokoni. Bidhaa hizi za kilimo zimeandaliwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Utazamaji wa karibu unaonyesha mikono ikishughulikia shanga zenye rangi mbalimbali. Mkufu mmoja mkubwa wenye rangi za bendera ya Kenya umetandazwa, huku mikono ukiwa na bangili yenye shanga nyingi.

Soko la mboga limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mananasi, matango na dania. Pilipili hoho za njano na kijani zimepangwa kwa uzuri zikionyesha wingi wa mazao.

Biadhaa mbalimbali za nyumbani zimepangwa kwenye meza. Vyombo vya plastiki, vikombe na visu vya jikoni vinaonekana vikipatikana sokoni.

Wauzaji wa matunda na mboga wameshika nafasi kando ya barabara nyembamba wakionyesha bidhaa kama karoti, ndizi, na matango. Wanunuzi wanatembea wakichagua kwa haraka chini ya miavuli ya kivuli.

Jengo kubwa la ghorofa limepakwa rangi mbalimbali na lina michoro ya kuvutia. Mabango yenye ujumbe za usafi yanaonekana chini yakisisitiza umuhimu wa kudumisha mazingira safi.

Mabunda mengi ya nguo yamefungwa vizuri na kamba nyeusi, yakiwa tayari kwa usafirishaji. Yanaonekana kuwa nguo za mitumba maarufu sana kwa biashara na matumizi inchini kenya.

Ndizi zenye rangi kutoka kijani kibichi hadi manjano zimepangwa juu ya kitambaa cheupe, baadhi zikiwa na madoa meusi. Mpangilio huu unaonyesha hatua mbali mbali za ukomavu wa ndizi.

Balcony ya nyumba inaonekana wazi. Sakafu ya vigae hudhurungi imeenea na kizuizi cha chuma kimezunguka eneo hilo.

Bustani yenye nyasi iliyopunguzwa, mimea inayostawi na matanki meusi ya kuhifadhia maji iko karibu na nyumba ndogo ya rangi ya waridi.

Jumba la kifahari limesimama katikati ya bustani kubwa yenye nyasi iliyopunguzwa vizuri. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wa kutosha ndani.

Majengo mawili marefu yaliyojengwa kwa mawe na kuwa na balkoni yamesimama wima chini ya anga la samawati yakipambwa kwa uzio na vichaka mbele.

Majengo yaliyofunikwa na paa nyekundu yamezingirwa na ukuta wa mawe ya kichomoza katikati ya mandhari kavu ya nyasi fupi ,waya wa umeme huonekana ukipita juu anga ikiwa na mawingu mepesi.

Majengo ya kifahari yenye paa za nyasi, yamesimama imara chini ya anga safi. Muundo wake wa kipekee, unaakisi usanifu wa kitamaduni, uliokamilishwa na mazingira ya asili.

Jengo refu la ghorofa linaonekana chini ya anga safi la samawati. Miti na nyaya za umeme zimeonekana mbele. Uzio wa bati unazunguka eneo la chini.

Balcony maridadi yenye rangi ya manjano, na milango ya vioo, inaonyesha mandhari ya jiji. Jua linang'aa likitengeneza vivuli virefu kwenye sakafu ya vigae.

Bonde kubwa la ardhi kavu, lina nyasi sizizo na uhai, likiwa limetawala mbele. Nyumba kadhaa zinaoekana zikipakana na bonde hilo mbali.

Jengo la ghorofa tatu limepakwa rangi ya samawati na nyeupe, likiwa na maduka chini .Baiskeli kadhaa zimeegeshwa nje ya duka moja likionekana kuuza vitu mbalimbali.

Nyumba yenye bustani kubwa na iiyopandwa vizuri inaonekana wazi. Miti na vichaka vya kijani kibichi vimezunguka jengo huku ua uliokatwa vizuri ukipakana na njia.

Eneo kubwa la ardhi wazi, lina barabara ndefu. Baadhi ya nyumba ndogo zimejengwa mbaimbali. Mazingira yanaonekana kuwa ya ukame, yakifaa kwa maendeleo ya miji mipya.

Nyumba ya kifahari imesimama wima bustani ya kuvutia iliyo na miti iliyopunguzwa vizuri. Imezungukwa na mandhari safi na inaonekana kupangika vizuri.

Bango lenye maandishi 2 bedroom house to let na nambari ya simu limewekwa kwenye lango jeusi la chuma. Fensi ya ncha kali imezungukwa lango hilo

Jengo refu la kisasa lina gorofa kadhaa likiwa limesimama chini ya anga safi la samawati lina rangi ya kijivu na madirisha meusi. Kamba za umeme zinapitia juu ya jengo hilo.

Majengo mawili marefu, yanasimama chini ya anga la samawati. Jengo moja lina rangi ya matofali, na jingine lina madirisha mengi. Eneo la wazi lenye udongo linaonekana mbele.

Ubao mdogo wenye namba ya simu umetundikwa kwenye mti katikati ya majengo marefu na miti mingine. Ubao unatangaza To Let ukionyesha kuwa kuna nafasi ya kupangisha.

Jengo la makaazi lina mabango mawili yaliyotundikwa nje, bango moja linaonyesha To Let Bedsitters na nambari za simu za mawasiliano.

Barabara ya udongo inapita mbele ya jengo la ghorofa lenye balcony ,pembeni kukiwa na miti na nyasi. Mabati ya uzio na nguzo za umeme zinaashiria mazingira ya makaazi ya miji midogo.

Jengo refu la ghorofa bado liko katika ujenzi. Linasimama chini ya anga la samawati lililojaa mawingu meupe. Kreni za manjano imewekwa juu ya jengo ikionyesha kazi inayoendelea.

Bango la kukodisha ofisi limebandikwa ukutani. Linatangaza nafasi za ofisi kati ya futi za mraba 400 hadi 5000. Nambari ya simu ya mawasiliano imebandikwa.

Jengo la ghorofa mbili lililojengwa kwa mawe na paa jekundu linaonekana wazi. Kuna lango jeusi kubwa linalofunguka kuingia njia ya changarawe.

Jengo la ghorofa la kisasa linaonekana likiwa na madaraja yaliyopangwa kwa mtindo wa kuvutia. Mandhari ya miti na anga safi linaongeza uzuri wa usanifu wa kisasa uliojaa ubunifu.

Majengo mapya yasiyokamilika yamesimama kwenye ardhi ya wazi karibu na ukuta mrefu wa mawe. Ujenzi unaendelea katika eneo likionesha maendeleo ya miji.

Jumba la kisasa lenye ghorofa mbili lina rangi ya manjano na kijivu. Mbele kuna bustani iliyopambwa vizuri yenye viti na meza nyeupe za nje huku miti mirefu ikizunguka nyuma.

Majengo ya kisasa yenye gorofa kadhaa yamepangwa vizuri kando ya barabara iliyotengenezwa kwa vigae. Bustani ndogo za kijani kibichi zinapamba eneo hilo.

Majengo mawili ya kisasa yalio na rangi ya kijivu na nyeusi yamesimama yakiwa na ua wa matofali. Kuna ngazi ya chuma inayoenda juu kwenye jengo moja.

Jengo refu la manjano limejengwa kando ya barabara ya matofali, likiwa na madirisha mengi. Mawingu meupe yanaonekana angani na nyasi zimetanda kando ya barabara.

Jengo refu jipya la hoteli linaonekana likisimama wima chini ya anga safi. Dirisha za samawati na balkoni nyeupe zimepangwa vizuri kwenye ghorofa zake nyingi.

Jengo la kisasa lenye maduka linaonekana. Gari limeegeshwa mbele ya duka la Naivas. Madirisha ya jengo yanaakisi anga, yakionyesha muundo wa kipekee.

Maduka makubwa yamejaa matunda. Wateja wanatembea kati ya rafu za machungwa na tufaha, wakichagua bidhaa wanazozihitaji.

Bidhaa mbalimbali za kusafisha zimepangwa kwenye rafu ndefu katika duka kubwa. Sabuni za unga na maji amoja na bidhaa nyingine za usafi ziko tayari kwa wateja.

Nepi za watoto zimepangwa kwa wingi kwenye rafu za duka kubwa. Aina tofauti na saizi mbalimbali za nepi zinapatikana, zikiwemo za pampers , zikionyesha bidhaa za matumizi ya kila siku.

Duka kuu limejaa vinywaji, hasaa juisi za matunda zilizopangwa kwa ustadi kwenye rafu ndefu. Njia pana inaonekana katikati ikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana kwa wateja.

Bidhaa za vinywaji vimepangwa kwenye rafu ndefu. Chupa nyingi za vinyo na pombe kali vimejazana huku pipa la mbao likiwa na chuba za juice jini yake.

Jengo la Carrefour Mega limefunguliwa saa 24 siku 7 kwa wiki. Watu wanaonekana wakiingia na kutoka huku magari yakiwa yameegeshwa nje.

Bidhaa mbalimbali za mboga na matunda zimepangwa kwa ustadi katika duka la kisasa, zikiwa na bei zake. Wateja wanapita na kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa matumizi yao.

Maduka makubwa yamejaa bidhaa nyingi zenye ofa murwa. Mabango makubwa ya sizzling offers yanavutia wateja yakiahidi punguzo la bei na matangazo maalum kwa bidhaa mbalimbali.

Duka kuu la Quickmart lenye nembo nyekundu na nyeusi imesimama wazi na sehemu ya nje ya kukaa. Mikokoteni ya ununuzi imepangwa kando ya eneo la kuegesha magari.

Katika duka hili kubwa, bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri. Kuna baiskeli, friji na mashine za kufulia. Eneo lote linaonekana nadhifu na lina taa za kutosha.

Ndani ya duka kubwa, baiskeli mpya zimepangwa kwa safu ndefu zikisubiri wateja. Karibu nazo viti vya plastiki vimerundikwa na mipira ya aina mbalimbali imejaa kwenye chumba.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo mafuta ya kupikia na michele. Mabango mekundu ya promo yametundikwa juu yakionyesha punguzo la bei.

Hali halisi ndani ya maduka makubwa inaonyesha wateja wakichagua matunda na mboga. Nuru nyingi inatoka taa za dari ikiangazia bidhaa, huku mabango ya ofa yakining'inia.

Bidhaa za usafi zimepangwa kwa mpangilio safi kwenye rafu za duka. Zinachupa za rangi na maumbo tofauti. Mpangilio huu unaonesha anuwai ya bidhaa zinazolengwa kwa watumiaji wamazingira ya nyumbani.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo mikate iliyopangwa kwenye rafu na matoleo maalum yaliyowekwa katika masanduku mekundu.

Wateja wanatembea ndani ya duka kubwa ya carrefour. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na matangazo ya ofa yanaonekana. Ishara ya, karibu carrefour, inakaribisha wageni.

Duka kubwa lina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali za matumizi ya nyumbani. Nguo vifaa vya jikoni na vitu vingine vya nyumbani vimepangwa vizuri.

Jukufu kubwa la vioo limejaa vinywaji na juisi mbalimbali, vikiwa vimepangwa vizuri ndani ya duka la kisasa. Kuna rafu za bidhaa na sehemu ya mkate kwa nyuma.

Mhudumu wa duka anasimama kwenye kaunta ya malipo. Ana barakoa usoni na glavu mikononi. Kioo cha kinga kimewekwa mbele yake kwa usalama.

Kuna duka la vyakula lenye aina mbalimbali za chakula zilizopangwa kwenye trei kubwa. ziko tayari kwa kuuzwa au kuliwa. Kila trei ina kijiko chake.